Gari nyeupe lenye vioo nyeusi kimeegeshwa likiwaliimefungwa milango mbele yake linaonekana kuwa na mchoro wa kichwa cha johi.

Ni bango la bima ya Letshego ambayo husimamia manyumba likionyesha umuhimu wa kuwa na bima hii na zile vitu zinazo garamikia.

Yapo mabanda ambayo yametengenezwa kutokana na miti yanayotumika kuuza ndizi zimeiva, pilipili, dania, nguo, mifuko ya kubebea na kando yake Yuko mtu

Mkono mmoja umeshikilia noti tatu, moja ikiwa ni shilingi mia mbili ya Kenya, ingine shilingi mia moja ya Kenya , ingine shilingi hamsini ya Kenya, na mkono mwingine ukiwa umeshikilia noti ya shilingi hamsini ya Kenya.

Magari matano yameegeshwa kando, watu wawili wako katikati ya magari mawili kuna mengine matatu kando yao kuna watu wengine wengi ambao wamekusanyika pamoja.

Mwanaume mmoja ameketi chini, amevalia t-shirt lenye rangi ya kijani ameegemea kameza kadogo, kametengenezwa kutokana na miti. Yuko nje ya duka, lenye mlango wa rangi ya kijani.

Ni bango la bima ya Meifare ambalo linawashawishi na kuwaelekeza wateja waweze kununua bima hiki la Meifare.

Kitanda kimetandikwa na gunia kimebeba nyanya yenye rangi nyekundu, pilipili hoho yenye rangi ya njano, kijani kuna limau, kitunguu avokado na matunda mengine.

Ni magurudumu mapya ya magari, ambayo yamepangwa pamoja yakingoja kusafirishwa na kupelekwa ili yaweze kutumika kwa magari mbali mbali.

Ni bango la bima ya afya ya Madison ambalo liko na maandishi yanayo wahamazisha watu kununuwa bima hiyo ili kugaramia huduma za afya wanapokuwa wagonjwa. Pia inaonyesha jensi wanaeza kununua hiyo bima.

Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wameshikana mkona huenda ni wapenzi, yupo mwanaume mwingine anyewaonyesha kitu na huenda anawaelimisha jambo fulani akitumia kifaa kinachoaminika kua simu.

Hili ni bango la Bima ya Madison, likiwa limewashauri wateja kuchukua bima mapema na kuwaonyesha jinsi ya kununua bima hiyo ya Madison.

Ni risiti ya ushuru, ambayo imepeanwa kutoka kwa shirika la serikali lenye wajibu wa kudumisha, kutekeleza kuboresha na kusimamia kufanyika kwa huduma zote kwenye bahari ya Kenya.

Dukani kunauzwa vyakula na vinywaji kama vile soda, maji, mikate, peremende, pia ipo mifuko inayotumika kubeba bidhaa kutoka sokoni ama kutoka dukani.

Magari yameegeshwa mengine yakiangalia mbele na mengine nyuma, yako na rangi tofauti mojawapo ikiwa ni nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijivu.

Ni katika kituo cha biashara ambapo kila mmoja anaonekana kuwa katika shughuli zake, wengine wa kinunua, wengine wakiuza, na wengine pia wakionekana kutembea wakiwa katika shughuli zao. Kunaonekana kuwa na matunda, nyanya, mboga, na vitu zingine.

Ni bango la bima ya LetsGo help inayoonyesha umuhimu wake na mbona uweze kuchukua hiyo bima katika gari lako.

Eneo la biashara ambapo viatu huuzwa. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa shughuli wakitembea huenda anaangalia achague chenye inampendeza aweze kununua ama ako katika shughuli yake.

Kuna chumba kidogo cha mabati, kina dirisha la chuma, ni duka la Mpesa na kinauza pia, vifaa vitumikavyo katika kiufundi.

Kibanda kimetengenezwa na chuma, kikatandikwa na gunia, chini yake kimesaidiwa kusimama na mbao, kinaonekana kuuza socks zenye rangi mbali mbali, mojawapo ikiwa ni nyeupe, nyeusi, nyekundu, na rangi zinginezo.

Mkono umeshikilia shilingi elfu mbili, kidole kimevalishwa pete. Mkono mwingine umeshikilia simu aina ya Nokia, ambayo ni ya kupenyeza.

Ni eneo la biashara ambapo kuna duka la M-pesa, pia likiuza bidhaa za stima, kwenye kuta wamekataa mtu yeyote asiweze kuweka bango lolote.

Kina mama wako sokoni, wengine wameketi, wengine wamesimama na wengine wameinama. Kumetandikwa vitunguu, nyanya, machungwa, ndizi na matunda mengine pamoja na viazi.

Magari aina yameegeshwa yakiwa na rangi tofauti mengine yakiwa ya rangi nyeupe , rangi nyeusi , rangi ya jivu yakiwa yameegeshwa yakiangalia mbele na upande wa kushoto.

Mazao kutoka shambani mengine yamefungwa katika vikundi, huenda ni katika kituo cha kuuza ama ni kutoka shambani, yamefungwa ili yaweze kusafirishwa kupelekwa katika kituo cha kuuza.

Noti ya elfu moja ya Kenya, ambayo haitumiki kwa sasa. Picha moja inaonyesha upande moja wa noti hiyo na picha ingine ikionyesha upande mwingine wa noti hiyo.

Ni eneo la biashara ambapo ni duka la kuuza nyama wengine wanaonekana kua wamevalia nguo zenye rangi nyeupe na kuna wenye wamevalia nguo yenye rangi nyekundu, huenda wa rangi nyeupe ni wahudumu katika hili duka na hao wengine ni wanunuzi.

Lori moja refu ambalo linatumika kusafirisha magari likiwa tayari limebeba magari manne upande wa juu likiwa tayari kubeba mengine upande wa chini.

Ni katika eneo la biashara ambapo nguo zinauzwa wengine wanaonekana kuchagua huenda wananunua ama wanataka kuona kama kuna zile zenye wanataka na wengine wamesimama huenda wanawauzia pia.

Ni katika duka la kuuza maziwa, watu wanaonekana kuwa wameketi ndani, ipo meza ya plastiki yenye rangi nyeupe na kuna viti za mbao na viti za plastiki moja ikiwa nyeupe.

Yapo magari matano yameegeshwa, matatu ni ya usafiri wa binafsi, moja ni ya kubeba mizigo, moja ni ya usafiri wa umma.

Magari yamepangana yakiwa yameegeshwa, yako na rangi tofauti mojawapo ikiwa ni bluu , nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijivu.

Magari manne yenye rangi tofauti yameegeshwa katika chumba kimoja, moja likiwa lenye rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi nyeusi, na gari lingine likiwa la rangi ya kijivu.

Ni chumba ambapo magari yameegeshwa ya kuuzwa na kando ipo eneo la mapokezi kwa wale wateja wanapozuru kwa duka kuja kununa magari hayo.

Mikono miwili imeshikilia noti moja ya shilingi elfu moja ya Kenya na noti hamsini ya Kenya ikiwa imewekwa juu ya meza.

Mikono miwili imeshikilia noti kadhaa za elfu moja ya Kenya, kando yake kukiwa na tarakilishi.

Ni katika eneo linaweza kuwa la biashara, ama la burudani. Magari yameegeshwa kando na kila mmoja akiwa anaonekana kuwa kwenye shughuli zake. Watu wakionekana kuwa wengi na eneo lenyewe likiwa la kuvutia sana.